Ofisi ya serikali ya huduma senta ambapo tunamuona afisa mmoja ambaye amevaa shati nyeupe na amevaa kishikizo cha utambulishaji shingoni na mkononi amevaa glavu, ambaye anamshughulikia mteja kwa kumtoa alama za vidole.

Wanaume wawili wamesimama, mmoja amevaa suti, mwingine amevaa jazi ya mwanasoka ,huku wamesalimiana wakiwa wakishikiria jazi ya soka. Nyuma yao, kuna majina imeandikwa, soldiers first na Ulinzi stars.

Bendera mbili za Kenya zimesimamishwa. Katikati aliyekuwa gavana wa Nairobi, Evans Sakaja. Amesimama huku amebeba bibilia mikononi. Mbele yake kuna kipaza sauti akiwa, ana apa.